Mtu aliyevaa suti akiwa amesimama kwenye jukua la mkutano akihutubia hadhira. Anaweka mikono kwenye kipaza sauti cha podium kilicho na nembo ya KISE. Mandhari ya nyuma lina bango la Mkutano lenye Maandishi: KISE Conference.

Vikundi vya wanamichezo wenye ulemavu wakijitayarisha kwa mazoezi ya ndondi, wakiwa ndani ya ukumbi wa mazoezi. Wamevalia glavu za ndondi na jaketi nyekundu zilizoandikwa Kenya wakionyesha ari na mshikamano wa timu. Uwepo wa punching bag na viti vya magurudumu unaendeleza ujumbe wa kujumuisha na kuimarisha uwezo wa kila mmoja bila kujali hali ya kimwili.